Mfumo wa kilimo cha maji, ambapo mimea inalimwa bila udongo, ikitumia mabomba ya maji yenye virutubisho. Hii inaruhusu kilimo katika nafasi ndogo na matumizi bora ya rasilimali. Mwangaza wa bandia unaonyesha kua mfumo unaweza kutumika ndani ya nyumba.

Mizizi ya mimea ikining'inia na kukua ndani ya maji yenye hewa, ikiwa na sehemu na mfumo wa kilimo cha maji. Mizizi inaonekana yenye afya na imekua vizuri. Hii inaonyesha ufanisi wa kilimo kisichotumia udongo, ambacho kinaweza kutekeleza hata katika mazingira ya mijini.

Hii ni mimea midogo inayokuzwa kwa njia ya kiimo cha maji ikiwa imepandwa kwenye mabomba meupe yenye matundu ambapo vurutubisho hutiririka. Njia hii huruhusu mimea kukua bila udongo na mara nyingi hutumika katika kilimo cha kisasa.

Mimea ya matunda labda thornmelon yakipandwa ndani ya chafu. Mimea hiyo imeunzwa kupanda juu kwa kutumia nguzo na nyaya, ikionyesha matumizi ya kilimo cha kisasa. Mazingira yanaonekana safi na yametuzwa vizuri yakiashiria kilimo bora.

Mfumo wa kilimo cha maji wenye tabaka tatu ambapo mimea inakua vizuri kwenye mabomba. Ni mfumo wa kisasa wa kilimo usio tumia udongo unaoruhusu uzalishaji wa mazao mengi katika nafasi ndogo. Mfumo kama huu unaweza kutumika kwa ufanisi.

Mfumo rahisi wa kilimo cha maji .Ikitumia vitu vilivyopatikamna nyumbani. Huku saladi mbili zikiwa zimewekwa vizuri. Majani ya saladi yanaonekana kuwa na afya na yamebichi. Huu ni mfano mzuri wa jinsi kilimo cha maji kinaweza kufanywa kwa urahisi hata katika maeneo madogo.

Mfumo mdogo wa kilimo cha maji ambapo mimea ya saladi inakuwa kwenye chombo maalum kilicho wekwa juu ya ndoo nyeupe. Mfumo huu una ruhusu mmea kukua bila udongo ikipata virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji.

Mfumo mdogo wa kilimo cha maji ambapo mimea midogo imepandwa kwenye vyungu vilivyonekana ndani ya chombo cha buluu. Mfumo huu unatumia maji yenye virutubisho badala ya udongo unaonyesha uwezekano wa kilimo cha kisasa ata katika maeneo madogo.

Kuku wengi wakiwa wamekusanyika ndani ya banda kubwa la ufugaji. Wamejazana sakafuni ikionyesha ufugaji wa kuku wa kibiashara. Mazingira haya yanaonekana kuwa ya kiwanda yakilenga uzalishaji mkubwa wa nyama na mayai hapa mjini.

Kahawa ikianikwa kwenye matuta maalum ikiwa na sehemu ya mchakato wa kilimo cha viwanda kilimo cha kahawa ni muhimu sana hapa mjini ambapo wakulima wengi wanategemea zao hili kwa kipato na mbinu kama hizi husaidia kuboresha ubora wa kahawa.

Wakulima watatu wakifanya kazi katika shamba kubwa la kabichi. Wanainama chini wakipunguza magugu na kuvuna mazao na wamevalia nguo za kawaida za kazi. Shamba linaonekana kuwa kubwa likionyesha ukulima wa kibiashara.

Kuku wengi sana wanyama wakiwa wamejazana ndani ya banda kubwa la kisasa la kuku linaloonekana kuwa shaba la kibiashara. Kuna mifumo ya kulisha na kunywesha kuku ambaye inaonekana ikiwa imepangwa vizuri. Hii inaashiria kilimo cha viwanda cha kuku.

Mashamba makubwa ya chai yenye milima inayotumia na mimea ya chai. Kuna njia nyembamba ya udongo katikati ya mashamba hayo na anga lina mawingu meupe meupe huku jua likiwa limechomoza. Mandhari haya yanaashiria kilimo kikubwa cha biashara.

Bustani kubwa ya mimea iliyopandwa ndani ya chafu kubwa ikitumia mbinu za kilimo cha kisasa. Mimea inaonekana kuwa ya afya ikikua vizuri chini ya paa la uwazi inayolinda na kudhibiti hali ya hewa. Hii inaashiria kilimo endelevu na cha uzalishaji.

Mchakato wa kupakia nyanya kwenye trei maalum katika kiwanda cha usindikaji au shamba kubwa. Wafanyikazi wamevaa glovu wakifanya kazi kwa haraka ikionyesha kilimo cha kisasa na usindikaji wa mazao.

Kuku wengi sana wa rangi ya kahawia waliofungiwa ndani ya banda la kuku wanatembea kwenye sakafu yenye udongo na baadhi yao wanakula kutoka kwenye vyombo vya kulisha. Inaonekana kama shamba kubwa la kuku wa kubiashara.

Shamba lenye mimea michanga labda maharagwe iliopandwa. kwenye mistari kuna mapomba ya umwagiliaji wa matone yanayopita kando ya mimea ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na kuna mimea mingine iliyoota hapa na pale.

Shamba kubwa lililo na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Bomba ndefu zimelala kwenye udongo mwekundu zikiwapa mimea maji kwa ufanisi. Miti mikubwa imesimama katikati ya shamba na mnara wa maji unaonekana nyuma kuonyesha uwekeshaji katika kilimo cha kisasa.

Huyu ni mwanamke anayeonekana kuwa amepiga magoti shambani akinyunyizia mimea huku mfumo wa unyunyizaji mimea ukinyunyiza maji kuzunguka. Shamba linaonekana likiwa na mimea michanga na mabomba ya umwagiliaji yametandazwa ardhini.

Shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu ikitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba meusi yaliyo na matone yanaonekana yakipitisha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kuhakikisha umwagiliaji bora. Hii inaashiria mbinu za kisasa za kilimo na matumizi ya teknolojia katika kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani uliowekwa kando ya mistari ya mimea . Mabomba meusi yenye vali za kudhibiti maji yanaonekana yakipita kwenye udongo ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo bomba nyeusi linapeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mfumo huu unasaidia sana katika kilimo hapa jijini, hasa, kwa kuokoa maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha.

Shamba dogo lenye mimea michanga iliyopandwa kwa mistari likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone mabomba ya maji yanaonekana yakipita kando ya mimea na matandazo meupe yametumika kuzuia magugu. Hii inaashiria mbinu za kisasa za kilimo.